Ubao mrefu umepachikwa ukutani ndani ya chumba chenye kuta za rangi ya kijani kibichi, maandishi ya kalamu ya buluu yameandikwa kwenye ubao ikiashairia majina na majukumu kama, team leader recording na martialing . Pembeni ya ubao kuna mlango wa ubao na ndoo ya takataka ya rangi ya waridi, fagio ya kusafisha linaonekana limeegemea ukutani zina sakafu zina rangi ya kahawia.

Kitabu cha zamani cha junior english 2 kilichoandikwa na Haydn Richards. Jalada limechakaa na kuchanuka pembeni kuonyesha matumizi ya muda mrefu. Lina picha za maua ya buluu, matawi ya kijani na nyuki wawili. Kileo hiki jipya la kitambo linaonekana kuwa muhimu katika kujifunza lugha.

Timu ya Kenya ikijumuisha wanariadha wenye ulemavu; wanatembea kwa madaha na furaha wakati wa gwaride na ufunguzi. Wamevaa mavazi mekundu na ya kuvutia huku baadhi ya wanaume wakivalia kofia nyeusi na wanawake wakipambwa kwa shanga za kimatamaduni; wakiwa na tabasamu wanashikilia vibendera vya Kenya na ishara za ki-mkenya wakionyesha umoja na uzalendo wao.

Ukuta wa mapokezi umeandikwa jina KSDC Kenya Society for Deaf Children and Hearing Centre . Karibu na maandishi haya kuna kibao cha dhahabu kinachoonyesha kuwa kituo hicho kilizinduliwa rasmi na Bwana Harrykey Kimutai terehe wa ishirini na tisa Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na nne . Mapambo ya uto na utepe ya bendera ya Kenya yamepamba eneo hilo kuashiria ni baada ya shrehe ya ufunguzi.

Mwanariadha mchezo wa makasi na Sio Sororo anaonekana mwenye furaha na bashasha akiwa ndani ya mtumbwi wake akiwa amevalia mavazi meusi na mchezo. Anaonyesha ishara ya amani kwa vidole vyake. Mazingira ya maji tulivu ya mto Osie anaonekana nyuma yake akiwa katika hali ya mazoezi.

Hiki ni kipimo kirefu kinachofanana na rula au kifaa cha kupimia kikiwa kimeshikilizwa nyuma kwenye sehemu nyeupe labda kwenye sehemu ya mlango au nguzo. Kipimo hicho kina alama kina za kupimi pembe, kushoto kwake sakafu yenye vigae vya rangi ya kawia nyepesi na kulia kuna ukuta tupu wa rangi ya kijani jepesi.

Rundo la faili na draft zilizopangwa juu ya kabati au rafu nyeupe. Juu kabisa kuna faili ya blue iliyofungwa kwa bendi ya mpira. Chini yake kuna faili nyeusi kisha faili ya kijani na nyingine za rangi tofauti. Baadhi ya nyaraka zinatokana kidogo kutoka kwenye rundo. Faili zimepangwa vizuri.

Jengo refu la orofa moja lenye kuta za matofali mekundu na paa la vigae vya udongo. Kuna madirisha mengi yenye rangi nyeupe yakipambwa kwa maua. Katikati ya jengo kuna lango ndogo la kuingilia. Mbele ya jengo kuna bustani kubwa ya nyasi iliyopunguzwa vizuri na njia mbili za bustani zilizotengenezwa kwa mimea mifupi zinaelekea mlangoni. Nyuma ya jengo na mbali kidogo kuna jengo jingine lenye paa la rangi ya kahawia.

Mwanariadha wa kunyanyua vitu vizito Hellen Wawira ameketi kwenye benchi jekundu ya mazoezi. Amevalia fulana nyeupe na suruali nyeusi akiwa mbele ya chuma ya kuinuzia uzani. Maelezo yaliyo ambatanishwa yanasema yeye ni Mkenya aliyezaliwa mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili aliyeshiriki katika kitengo cha chini cha kila harubaini na moja na anaulemavu wa spina bifida .

Bango la kilimo yenye kichwa misitu yetu, mstakabali yetu imebandikwa ukutani na linaelezea kwa kina kuhusu aina ya misitu, umuhimu wake, vitisho vilivyokabiliana na jinsi tunavyoweza kuhifadhi. Bango limepambwa kwa picha za wanyama pori kama chui, tumbili na ndege, chini kuna maelezo ya mawasiliano kwa kituo cha twiga.

Kompyuta mbili zimewekwa juu ya meza nyeupe. Kila kompyuta ina skrini nyeusi ya Dell, kibodi na panya. Kwenye skrini kuna lebo ndogo. Moja inasema NC1 na nyingine NC7. Mbele ya vibodi kuna karatasi zenye rangi mbalimbali. Nyuma ya meza kuna ukuta wa kijani unaonekana umeibuka kidogo. Vitabu vimewapangwa upande wa kulia na eneo linaonekana kama maabara ya kompyuta.

Picha hii inaonesha vyumba za madarasa ,madarasa mahali muhimu ya kujifunza ambapo wanafunzi hupata elemu na ujuzi mbalimbali ,madarasa yanavifaa kama hii meza, kiti, Na blakibodi na vifaa vengine vyakufundisha madarasa ni sehemu ya msingi ya kujengea elemu na kuelewa maarifa ya mwanafunzi.

Barasa ya kefu la jengo lina msururu wa nguzo nyeusi na chuma zinazoshikilia paa. Ukuta umepakwa rangi ya malae na sakafu yake ni ya saruji iliyosuguliwa. Kwenye kuta kuna mlango wenye fremu nyekundu, na madirisha madogo ya kupitishia hewa. Pembeni mwa barasa kuna eneo la udongo.

Picha inaonyesha jengo la kisasa lenye ghorofa mbili na linaonekana kama vyumba vya kifahari. Balconi kubwa yenye umbo la duara nusu yenye ghorofa ya juu iliyoshikana na nguzo imara. Mlango mkuu upo kwenye ghorofa la chini. Nyumba inaonekana kutunzwa vizuri na yenye mazingira safi.

Tunaona mwanariadha shupavu anaeonekana akiwa amesimama kwenye uwanja wa michezo, mwenye nyasi ya kijani .Amepoteza miguu wake wa kushoto. Anatumia vitu mbili nyekundu na nyeupe kujitegemea. Amevalia jezi yenye rangi ya mchanganyiko wa nyekundu na nyeupe ikiwa na neno Kenya mbele. Ana suruali fupi nyekundu. Mpira wa miguu umekuwa mbele yake kwenye nyasi. Nyuma yake kuna vitu vya uwanja wa mchezo ikionyesha kuwa ni eneo wa michezo.

Chumba cha darasa tupu kimejaa madawati na viti vya mbao vya mtindo wa zamani. Vimepangwa kwa mistari na juu ya baadhi ya madawati kuna karatasi za mitihani. Ukuta una ubao wa kielimu na pazia kwenye madirisha. Sakafu ni ya zenge nyekundu iliyong'arishwa. Mandhari inaonyesha mazingira ya shule ya kitambo.

karatasi ya mtihani wa somo la dini ya kikristo ilijibiwa na mwanafunzi ina maswali kuhusu biblia, kama vile hadithi ya samueli na siku ya uumbaji mwanafunzi amejibu maswali kadhaa na amechora picha ya biblia ya rangi ya chungwa na jua la manjano karatasi hiyo imesahihishwa na mwalimu kwa kutumia alama nyekundu baadhi ya majibu yametiwa alama ya usahihi na mengine makosa

Hii ni darasa au kumbi wa masomo uliopangwa vizuri. Katikati ya picha kuna meza na kiti kimoja cha mwanafunzi kilichotengenezwa kwa mbao na fremu ya chuma cheusi. Kiti hicho kina sehemu ya kuandikia iliyoshikana na chini yake kuna kikapu cha chuma kinachoweza kutumika kuweka vitabu. Nyuma yake viti na meza zingine zinazoonekana kufanana zimepangwa kwa safu, zikionyesha kuwa ni mahali pa kujifunza. Sakafu ina vigae vya rangi ya kahawia na nyeupe.

Timu ya soka ya walemavu ya Kenya imejipanga pamoja kwa uwanja wa nyasi bandia . Wachezaji wamevaa sare nyeusi za timu zenye mapambo ya ngao nyekundu na nyeupe na wengi wao wanatumia magongo kujisaidia kusimama wanaonekana wenye alia na umoja huku mipira miwili ya soka ikiwa mbele yao .

Skrini ya kompyuta ya dell imeekwa kenye dawati nyeupe ikiwa na kibodi nyeusi mbele yake, juu ya skini kuna kibandiko chenye namba mt5, kwenye skrini kuna lebo iliyoandikwa computer lab, kuta zimepakqa rangi ya manjano ya chokaa na sehemu ya chini ya ukuta hii ina rangi ya kijani, nyaya ya kompyuta imetawanyika chini ya dawati.

Rundo la vitabu vya kiada vya somo la sayansi na kompyuta kwa darasa la saba vimewekwa juu ya meza. Vitabu hivi vya machapisho ya Longhorn ni mapango kwa utaratibu katika londo kadhaa. Vina jada la rangi ya blue na vinaonekana kuwa vyapya. Kwa nyuma kuna faili za manjano na vifaa vingine vya ofisi.

Ukuta wa darasa umepambwa kwa vifaa vya kusoma. Juu msororo wa chati za herufi za Kiingereza za mwandiko kuanzia M hadi R zimenyinyiziwa. Chini yake kuna kadi za miezi ya Oktoba, Novemba na Desemba. Kila mmoja imeandikwa kwa picha yake maalum. Sehemu ya chini kuna ubao mweupe ulioandikwa orodha ya maneno ya na kazi ya nyumbani yenye tarehe ya ishirini na nne Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano.

Chumba cha darasa kinacho ubao mweupe kilichapishkwa ukutani ,kinamaandishi ya kingereza yalio andikwa kwa mkono juu ya ubao kuna chati yenye herufi kubwa na ndogo, za alfabeti pamoja na majina ya miezi na siku za wiki chati hiyo ina michoro mbali mbali ikiwemo tunda la kopa na paka, ikiwemo kiti cheupi cha plasti chenye matundu kiko mbele kuta la rangi wa kawiya alhabifu na sakafu inaonekana kuwa na matofali meupe meupe.

Huu ni kufutio cha ubao, kifutio huu hutumiwa kusafisha ubao wakati ambapo umeandikwa na chokaa.

Mwanariadha mmoja aliyevaa jesi nyekundu yenye maandishi Kenya na kimani ,yuko mbele akinyoosha mikono wake juu kwa ishara ya ushindi. Macho yake yamefunikwa kwa kifaa maalum cha rangi cha mswati na kijani. Kando yake wapo wanariadha wengine wawili mmoja amevaa jesi ya Brazil na mwingine jesi ya rangi ya machungwa yenye nembo ya Nissan wote wako kwenye uwanja wa riadha wenye rangi ya buluu.

Jalada la mbele la kitabu cha masomo la gredi ya pili kuhusu shughuli za mazingira chenye mtaala unaozingatia uwezo, imetungwa na wachapishaji wa vitec softcopy. na linaonyesha nambari yao ya simu. Jalada limepambwa kwa picha nyeusi na nyeupe za vitu mbalimbali kama vile matunda, viatu vya mvua, bomba la maji na ndoo.

Haya ni rundo la vitabu vya hadithi vya watoto , kitabu kinachoonekana vizuri zaidi ya mbele inaitwa Ayubu mashakani na kimeandikwa na John Humble, kina jada la rangi la waridi na picha ya mazingira ya kijini ,nyuma ya chini yake kuna nakala nyingine nyingi za vitabu hivyo na vingine vyenye magongo ya rangi ya zambarau.

Bango kubwa jeusi la kielimu limetundikiwa ukutani ikionyesha saa iliyoondwa kama ua. Kila petali la ua linaelezea jinsi ya kusoma muda kama vile saa kamili na robo na kasorobo. Pembezoni mwa bango kuna picha za wanyama wa katuni na picha za sungura mweupe mwenye virunji katika mazingira ya darasani.

Huu ni chati wa rangi ya nyekundu inayochanganyika na buluu nyeupe na manjano, maumbo yaliyo katika picha huu ni picha ya saa, saa ambayo ni kama inatumika kufunza watoto, kuna picha pia ya mnyama, sungura na maumbo zingine ambayo yanaonyeshwa watoto ili waweze kujifunza.

kwenye ubao huko darasani. Tarehe imeandikwa kwa herufi za blue na nyeusi. Jumatatu tarehe 24 Februari mwaka 2025. Chini yake kuna swali la somo ya kidini linalouliza Samuel alijibu Mungu aje alipomuita. Juu ya ubao kuna mapambo ya kielimu yanayoonyesha miezi ya Aprili na Mei katika mazingira ya shule.

Jengo la shule lenye kuta nyeupe na paa la rangi ya kahawia, madirisha yana michoro ya wanyama wa pori kama twiga na tembo, kuna bustani ndogo ya nyasi mbele ya jengo na miti mirefu yenye majani ya njano inayoonekana nyuma. Inaashiria mazingira ya shule au kituo cha elimu cha awali.

Hawa ni wanamichezo wa Kenya wakijihusisha kwa mchezo wa kupiga makasia kwa watu wenye ulemavu. Mwanamke ambaye ni mwanariadha mlemavu ameketi katikati ya boti maalum ya mashindano. Anazungukwa na wanaume wengine ambao wanaonekana kuwa kocha na wanariadha wenzake wakimsaidia na kumpa maelekezo. Wengine wamevaa mavazi yenye neno Kenya.

Mwanamume huyu amekalia katika kiti cha wheelchair , na anaonekana amebeba rundo la vitabu mapajani mwake. Hakuna vitu vingine vinavyoonekana wazi isipokuwa mikono yake, sehemu ya kiti cha magurudumu. Mwanamume huyu anaonekana kuwa mtu mzima, na picha inadhihirisha utulivu wa utu wake.

Mwanariadha wa Kenya, asiye ona kimbali, anashangilia ushindi wake wa bashasha akiwa amevalia kifuniko cha macho cha buluu na jezi nyekundu , ya timu ya Kenya, anainua mikono yake juu hewani, kando yake msaidizi wake aliyevaa kizibao cha njano, anakimbia naye bega kwa bega wakionyesha ushirikiano ushindi wa pamoja.

Mwanareda wa mcheza wa makasiri Suruhu anaonekana mwenye furaha na bashasha akiwa ndani ya mtumbwi wake. Akiwa amevaa mabazi meusi ya mchezo anapiga picha huku akionyesha ishara ya amani kwa vidole vyake. Mazingira ya maji yatulivu ya mto Osi yanaonekana nyuma yake akiwa katikati ya hali ya mazoezi.

Kompyuta mezani ni skrini nyeusi, kibodi na kipanya. Nyuma yake kuna karatasi iliyobandikwa yenye ujumbe ya huduma za intaneti ya madhumuni ya elimu pekee. Kando yake kuna kompyuta kuu na vifaa vingine huku nyaya zikiwa zimetapaka. Pembeni kuna kikombe cha rangi ya maziwa chenye kalamu mbali mbali. Pia kuna kiti cha mbao na sehemu ya kibodi mingine inayo oneka.

Tunaona kitabu kinachoitwa Health Safety and Manners Reader Two toleo la tatu. Jalada lina picha za watoto wenye tabasamu wakiwa katika mazingira ya kijamii na ya shule, wakionyesha afya njema na tabia njema. Kitabu hiki ni sehemu ya mfululizo wa masomo ya afya na maadili. Kinalenga kuwasaidia watoto kujifunza kuhusu usalama, usafi na mienendo bora ya kila siku.

Bango la rangi la manjano na bluu lilobandikwa ukutani. Juu lina kichwa lakionyesha alphabeti mzima ya kiingereza kuanzia a hadi z, zikiwa zimeandikwa kwa herufi kubwa na ndogo, na alama ya kuulizia na mshangao chini. Chini ya bango la alphabeti kuna eneo lenye rangi nyekundu lililopangwa kwa herufi za rangi mbali mbali zikiunda neno Happy birthday . Hii inaashiria mazingira ya darasa au chumba cha watoto, ambapo elimu ya msingi na sherehe hufanyika.